Sehemu ya jengo kubwa la kisasa, jengo hili lenye vigae vyeusi na vyeupe, linaonekana kuwa na mashine mbili za kiautomatiki. Mashine hizo hutumika katika shughuli ya utoaji wa fedha, kwani mtumiaji huweka kadi yake na kutoa kiasi cha fedha anachokihitaji.

Benki ni taasisi muhimu sana katika jamii kwenye benki, husaidia kutunza na kutoa pesa wakati wowote, ambao mteja inapokuwa na ruhusa ya kutoa pesa ya kutumia kadi maalumu anaweza akatoa pesa wakati wowote jengo hili kubwa unatumia katika shule mbalimbali za kibenki.

Benki ni miongoni mwa taasisi muhimu sana katika jamii, kwani benki husaidia jamii kutoa na kuweka fedha mahali popote sambamba na hivyo benki husaidia ulinzi wa pesa kwani mtumiaji hana haja ya kutembea na kiasi cha fedha mda wote, ambapo anahitaji tu kadi yake kutoa pesa wakati anapohitaji katika tawi husika la benki.

Benki ni taasisi muhimu sana katika jamii, kwani benki huwasaidia watu kutoa na kuweka fedha wakati wowote. Sambamba na hivyo benki huongeza ulinzi wa pesa, kwani mtu hana haja ya kutembea na pesa wakati wowote. Hivyo hutoa pesa wakati wowote anapohitaji, pale anapokuwa na kadi yake na kupata tawi husika la benki hiyo.

Sehemu ya benki kubwa ya kisasa. Benki hii hujishughulisha na shughuli mbalimbali kama kuweka na kutoa fedha. Kuta za benki hii zimepambwa kwa maneno tofautitofauti, sambamba na picha za watu, pia na baadhi ya huduma zinazotolewa katika benki hii.

Benki ni taasisi muhimu sana katika jamii, mfano kusaidia kuweka na kutoa feza wakati wowote, kwa kutumia kadi maalumu iliyotengenezwa na benki husika. Mwanaume aliyesimama akiwa amevaa shati la mikono mirefu na suruali nyeusi, anaonekana yupo mapokezi kwa ajili ya kupata huduma ya kibenki na elimu mbalimbali zinazohusiana na benki.

Benki ni taasisi muhimu sana katika jamii kwani benki huturuhusu kuweka na kutoa fedha wakati wowote ule, kutumia kadi maalumu iliyotengenezwa na benki husika sambamba na hivyo benki hutusaidia kulinda pesa zetu, kwani huzihifadhi na kuziwekea ulinzi kwa mda wote.

Benki ni taasisi muhimu sanaa katika jamii. benki husaidia katika shughuli ya kuweka na kutoa fedha wakati wowote sambamba na hilo benki mbalimbali zinajishughulisha kubadilishana fedha, kwani pesa ya kigeni ni muhimu nchi husika inabidi kuja kwa mabadilishano sambamba na hilo benki hutoa bonasi mbalimbali kwa watumiaji wake.

Benki ni taasisi muhimu sana katika jamii, benki hutusaidia kuweka na kutoa fedha wakati wowote kwa kutumia kadi maalumu zilizotengenezwa na benki husika, sambamba na hilo benki huongeza usalama wa fedha kwani mtu hahitaji kutembea na fedha wakati wote.

Benki ni taasisi muhimu katika jamii, Kwani benki hutuwezesha kuweka na kutoa fedha wakati wowote kwa kutumia kadi maalumu iiliyo tengenezwa na benki husika, Sambamba na hivyo kwakutumia kadi hii tunaweza kufanya miamala yoyote wakati wowote.

Sehemu kubwa ya benki ya kisasa benki hiyo hujishughulisha na kuweka, kutoa na kutunza fedha sambamba na hilo pia benki hujishughulisha na mabadirisho ya fedha za kigeni kutumika katika nchi husika.

Sehemu ya benki iliyowekwa mashine ya kiautomatiki, inayotumika katika kutolea pesa. Mwanaume aliyevalia tisheti nyeupe na kuvaa saa mkononi, anaonekana akiingiza kazi katika mashine hii ya kiautomatiki, ili kupata huduma ya kutoa pesa anayoihitaji.

Sehemu ya jengo kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa vigae vyeupe na kuwekwa mstari wa vigae vya kijivu, kuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Jengo hili hutumika katika shughuli za kibenki. Viti viwiliviwili vilivyopangwa upande wa pili wa watu walioketi hutumiwa na wateja kupata huduma za kibenki.

Sehemu ya baa kubwa ya kisasa ,sehemu hii imepangwa mashelufu mbalimbali ambayo yamepangwa vinywaji tofauti tofauti, samba na hivyo pia kuna vitu vilivyo kwa ajili ya wateja watu huja mahali hapa kwa ajili ya kujipatia vyinywaji hivyo ili kufurahisha nyoyo zao, pia wengine huja mahali hapa kubadilishana mawazo.

Sehemu ya baa kubwa na ya kisasa ,baa hii imetengenezwa kitaalamu wa kupambwa na taa mbalimbali na vilikuwepo nakshi vyenye kuta zilitengeneza na tofali za kuchoma samba na hiyo kuna mashelufu mbalimbali yaliyo pangwa katika baa hiyo kwa ajili ya kutunza vinywaji mbalimbali watu huja mahali hapo kujipatia vinywaji bidhaa hizi au vinywaji hivi pia kubadilishana mawazo.

Mtazamo wa nje wa baa kubwa ya kisasa, baa hii yenye madirisha ya vioo, baa ni sehemu ya watu huenda kupata vinywaji mbalimbali, kama vile pombe mbalimbali. Watu hukusanyika sehemu hii kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kujifurahisha baada ya shughuli mbalimbali.

Sehemu ya baa kubwa ya kisasa ambapo watu huenda ili kupata vinywaji kwajili ya kujifurahisha na maongezi mbalimbali, mwanamke aliyesimama huku akiwa amevalia fulana nyeupe akionekana kuwa muhudumu akiwasikiliza wanaume watatu walioketi wakionekana kuwa ni wateja.

Sehemu ya baa ya kisasa sehemu hii imetawaliwa na vinywaji mbalimbali ambavyo muuzaji uuza. Mwanaume aliyesimama akiwa amevalia shati la mikono mifupi jeusi na saa nyeusi akionekana akiwa anakunywa kinywaji hiki kwaajili ya mteja wake mahali hapa wateja uja kwaajili ya kujifurahisha na kubadilishana mawazo.

Sehemu ya baa kubwa ya kisasa baa hii ina taa za aina mbalimbali kama vile nyekundu na bluu, pamoja na hiyo kuna viti vya kukalia kwa ajili ya watu kupata vinywaji mbalimbali kama vile bia na soda, hivyo mahali hapa watu huja kujifurahisha na kubadilishana mawazo.

Sehemu ya baa kubwa ya kisasa, iliyopambwa kwa rangi mbalimbali za taa ikiwemo nyeupe. pia kuna mashelfu ya bia mbalimbali zilizopangiliwa katika mashelfu hayo. vijana wengi wamekusanyika katika sehemu hii, kwa ajili ya starehe na kubadilishana mawazo.

Sehemu ya baa kubwa ya kisasa. baa kuna taa za rangi tofauti tofauti Kama vile bluu, nyekundu na kadhalika. Pia na rafu kubwa iliojaa vinywaji tofauti tofauti. watu huja sehemu hii kwaajili ya kupata vinywaji hivi. vijana mbalimbali na watu wazima hukusanyika mahali hapa kubadilishana mawazo na kujifurahisha.

Sehemu ya kilabu cha kisasa inayopatikana pombe za aina mbalimbali kilabu hicho kimepambwa na wapicha ya ndege ukutani sambamba na ua jeupe lililopo katika kibebeo chake lililowekwa juu ya meza kama sehemu ya pambo.

Sehemu kubwa iliojengwa kitaalamu, sehemu hii kuta zake zimepakwa rangi nyeupe, sehemu hii hutumika katika shughuli za uuzaji wa magari aina tofautitofauti, gari hii yenye rangi nyeupe inaonekana kuwa imepangwa mbele hivyo mteja anaweza kuja kujipatia gari hii au gari lolote linalopatikana mahali hapa.

Bwalo kubwa la kisasa limetengenezwa kwa vigae vyeupe na kuta zake kupakwa rangi nzuri sambamba na taa nyeupe ili kuongeza mwanga sehemu hii. Bwalo hilo hutumika katika uuzaji wa magari kwani wateja huja sehemu hii kujipatia magari ya makampuni tofautitofauti. Gari hizi mbili zina rangi nyeusi ni moja ya gari ambazo zinazouzwa mahali hapa.

Sehemu ya gari, gari hili linauzwa na hapo wateja wanawekewa wazi ili kuweza kuona ndani na nje ya gari hili ii kuvutiwa kwa ajiri ya kununua, mteje anapovutiwa na gari hili anaweza akauziwa wakati wowote, hivyo gari hili limewekwa sokoni.

Uuzaji wa magari ni miongoni mwa biashara inayoitaji mtaji mkubwa sana na sehemu kubwa. Magari ya aina mbalimbali kama vile "Toyota Rav4" ni miongoni mwa magari yanayopendwa sana kutumia katika shughuli mbalimbali za usafirishaji watu na bidhaa, kutoka sehemu moja kwenye nyingine.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili hujihusisha na uuzaji wa magari mbalimbali, miongoni mwa kampuni ya magari yanayouzwa hapa ni ya Hyundai. Mwanaume aliyesimama, aliyevalia barakoa nyeusi, fulana nyeupe na jinzi anaonekana akiwa amefurahia gari hii ya Hyundai nyeupe aliyosimama mbele yake.

Sehemu ya jengo kubwa la kisasa linalotumika katika shughuli za uuzaji wa magari ya aina mbalimbali, kama vile toyota na makampuni tofautitofauti, mteja huja mahali hapa kujipatia gari analohitaji kulingana na kiasi cha pesa alichokua nacho.

Sehemu ya duka, duka hili linajiusisha na uuzaji wa maziwa ambapo wateja wanakuja mahali hapa kujipatia maziwa, duka hili hutumia mashine za kiautomatiki ambazo mashine hii mojawapo imechorwa ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, mashine hizi hufanya kazi baada ya mteja kuja na kuweka kiasi cha fedha na kupata kiasi cha maziwa anachostaili.

Sehemu ya duka. Duka hili limetengenezwa kitaalamu sana. Kuta zake zimetengenezwa kwa vigae vyeupe. Duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku ambayo wateja huja katika sehemu hii kujipatia bidhaa hizo. Sambamba na hivyo duka hili lina mashine ya kiautomatiki inayotumika katika shughuli ya kutolea maziwa. Mashine hii imetengenezwa kitaalamu ambapo mteja anaweza kujihudumia mwenyewe.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, ambao wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo, sambamba na hivo sehemu hii kuna mashine ya kiotomatiki, mashine hii imechorwa mtoto ambae anaonekana kuwa na glasi ya maziwa watu huja mahali hapa kujipatia kiasi hichi cha maziwa ambapo huweka kisarafu katika mashine hii na kupata kiasi fulani cha maziwa.

Sehemu ya mbele ya duka, duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku ambapo wateja huja na hujipatia bidhaa hizo. Mwanaume aliyesimama aliyevalia viatu vyake vyeusi na flana yake ya mistari mistari akionekana kuwa muuzaji wa duka hili.

Sehemu ya duka. Duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku ambapo wateja huja mahali hapo kujipatia bidhaa hizo nzuri na adimu ambazo zinazotumika kila siku. Hivyo, mteja hana budi kuja sehemu hii kujipatia bidhaa hizo. Duka hilo limechorwa picha ya ng'ombe wa katuni mwenye mabaka meupe na meusi. Mwanaume aliyesimama akiangalia koti lake jeupe anaonekana kuwa muuzaji wa mahali hapa.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, kama vile mchele, ngano, mafuta, maziwa na kadhalika. Sambamba hivyo, duka hili lina mashine ya kiautomatiki inayotumika katika kutolea maziwa, ambapo mtumiaji huweka sarafu maalumu katika sehemu husika na kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uzaji wa bidhaa za kila siku kama vile mchele, ngano, mafuta na kadhalika, sambamba na hivi duka hili limetengenezwa na bango kubwa lililoandikwa “GSP” maziwa ambapo huwashiria kuwa mahali hapa panaupatikanaji wa maziwa.

Sehemu ya duka la mtaani linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, kama vile: maziwa, ngano, mafuta, mayai na kadhalika. Duka hili limepakwa rangi ya bluu, kijani na rangi nyingine nyingine ambazo hupendezesha duka hili. Sambamba na hivyo kwenye duka kumewekwa kabati kubwa la mbao, ambalo hutumika katika utunzaji wa vitu mbalimbali.

Sehemu ya duka, duka hilo hujihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, hivo jamii huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo katika duka hili .Sambamba na hivo duka hili lina mashine ya kiotomatiki iliyochorwa ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi .Mashine hii hutumika katika kutolea maziwa ambapo mteja huja na kiasi chake cha fedha nakuweka katika mashine hii ili kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, sambamba na hilo duka hilo lina mashine ya kiautomatiki iliyochorwa mlo wenye rangi nyeupe na nyeusi ambayo ni mabakamabaka. Mashine hii ni ya kiautomatiki, ambapo mtumiaji huja kuweka sarafu maalumu, kama vile mia tano na kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka. Duka hilo hujihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, ambapo wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo. Sambamba na hili, duka hili huchorwa ng'ombe mwenye mabaka ya rangi nyeupe na nyeusi ambapo ng'ombe huyu huashiria kuwa sehemu hiyo ni ya upatikanaji wa maziwa.

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo wateja huja mahali hapa hujipatia bidhaa hizo. Mfano wa bidhaa zinazopatikana katika duka hilo kubwa ni maziwa. Duka hili linatambulika kwa jina maarufu kama "tamu" ambapo maziwa hayo hupatikana sehemu hii. Wateja huja mahali hapa na kujipatia bidhaa tofautitofauti kama maziwa na kadhalika.

Sehemu ya mbele ya duka, duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, ambapo wateja huja mahala hapa kujipatia bidhaa hizo. Bidhaa kama vile mchele, unga, mafuta ni bidhaa ambazo zinahitajika katika matumizi ya kila siku. Duka hili pia limetengenezwa na kupakwa rangi nzuri ya bluu pia na kuchorwa picha ya mlima iliyopo mbele ya duka hili.

Sehemu ya duka. Duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, ambapo jamii huja na kujipatia bidhaa hizo. Sambamba na hivyo duka hili lina mashine ya kiautomatiki, inayotumika kutolea maziwa, ambapo mteja huja na sarafu maalumu na kuiweka katika sehemu hii iliyoandaliwa na kupata kiasi cha maziwa stahiki.

Duka dogo la mtaani la kuuza bidhaa ya matumizi ya kila siku, duka hili likiwa linajiishughulisha na uuzajiwa maziwa, mwanaume aliyesimama akiwa amevalia singrendi ya rangi ya kijani na njano sambamba na suruali na ndala zake miguuni inaonekana kuwa nimteja wa mahali hapa.

Sehemu ya duka. Duka hili hujishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, kama vile: unga, ngano, mchele na kadhalika, sambamba na hivyo, duka hili limewekwa mashine ya kiotomatiki. Mashine hii hutumika katika shughuli ya utoaji wa maziwa, baada ya mtumiaji kuweka sarafu katika sehemu maalumu na kupata kiasi cha maziwa stahiki.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, jamii huja mahali hapa kujipatia bidhaa wanazotumia kila siku kama vile unga mchele na kazalika, sambamba na hivyo duka hilo lina mashine ya kiautomatiki inayotumika katika kutolea maziwa, kisha mteja huja na sarafu maalum na kudumbukiza mahali maalum kwaajili ya kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka, duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, ambao wateja huja huja mara nyingi kujipatia bidhaa hizi, sambamba na hivyo duka hili lina mashine ya Kiatomotela inayotumika katika shughuli ya kutolea maziwa; Mashine imechorwa ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi na akionekana mfugaji wake akiwa anaikamua ng'ombe hiyo akiwa amevalia kofia yake kichwani, mashine hii hufanya kazi ya juu hivyo mteja hujihudumia mwenyewe.

Sehemu ya duka ambayo inajishughuliza na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile mayai, nyama, mahindi, mchele nakadhalika. Muuzaji aliyopo katika duka hilo anajipatia faida kwa kuwauzia wateja wake bidhaa hizo ambazo anaziuza sehemu hii.

Sehemu ya duka, duka hili linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku ambapo wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo, sambamba na hivo duka hili lina mashine ya kiautomatiki ambayo mashine hii imetengenezwa kwa mfumo ambao mteja anaweza kujihudumia mwenyewe kwa kuweka kiasi cha fedha. Mashine hii imechorwa picha ya ng'ombe mwenye rangi tofautitofauti, mabaka meupe na meusi.

sehemu ya duka kubwa la kisasa ,duka hili limetengenezwa kitaalamu sana kwani kuta zake zimepakwa rangi nyeupe ,duka hili hutumika katika uuzaji wa bidhaa matumizi ya kila siku ambapo wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa, hizo sambamba na hizo kuna mashine ya kiautomatiki iliyochorwa ngombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi ,mashine hii hutumika katika kutolea maziwa.

Sehemu ya duka. Duka hili hujihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, ambayo jamii huja mahali hiyo kujipatia bidhaa hizo. Sambamba na hivo, duka hili lina mashine ya kiotomatiki iliyochorwa mnyama mwenye mabaka meupe na meusi. Mashine hii hutumika katika kutolea maziwa ambapo mteja huja mahali hapa na kuweka kiasi cha fedha na kupata maziwa haya.

Sehemu ya duka. Duka hili hujihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku na huwa wateja huja mahali hapo kujipatia bidhaa hizo. Muuzaji aliyevalia koti lake la mikono mirefu lenye rangi ya kijivu anaonekana akiwa anapima maziwa kwa ajili ya kuuzia wateja wake.

Sehemu ya duka inayojishugulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku bidhaa hii imetengenezwa na mashelufu mbalimbali ambazo hutumika kuwekea bidhaa hizo, mwanaume aliyesimama akiwa amevalia koti yake jeupe suruari ya jinsi, sambamba na viatu vyausi anaonekana kuweka kiasi cha pesa katika mashine ya kiatomatiki ambayo inatumia katika kutolea maziwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa ,duka hilo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile mkate ,mayai ,sukari na kadhalika ,duka hili limechorwa picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi ,sambamba na ivyo duka hilo linajishunhulisha na uuzaji wa maziwa ambayo kuna mashine maalumu ya kiautomatiki inayotumika kupima maziwa .

Sehemu ya duka, duka hili linajishughulisha na uuzaji wa maziwa, hivyo wateja huja mahali hapa kujipatia maziwa, mwanaume aliosimama akiwa anaonyesha meno yake, sambamba na huyo aliyesimama pembeni akiwa amevalia nguo ya mikono mirefu nyeusi na suruali, inaonekana wateja wa maziwa.

Sehemu ya duka. Duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku kama vile: mchele, mafuta, maziwa na kadhalika. Wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo sambamba na hivyo duka hili lina mashine ya kiautomatiki iliyoandikwa "maziwa safi" ambapo watu huja kujipatia maziwa haya baada ya kuweka kiasi cha fedha kinachohitajika na kujipatia maziwa haya. Mashine hii imechorwa picha ya mtoto.

Sehemu ya duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa kwa matumizi ya kila siku, kama vile mchele, ngao, mafuta na kadhalika. Sambamba na hivyo duka hili lina mashine ya kiotomatiki inayotumika kutolea maziwa. Mashine hii huwekwa maziwa na mtumiaji huja na sarafu kuweka katika mashine hii ili kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa. Duka hili hujishughulisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku ambazo hutumika katika matumizi ya kila siku. Sambamba na hivo, duka hili lina mashine ya kiautomatiki inayotumika kutolea maziwa. Mashine hii hufanya kazi baada ya mteja kuweka fedha na kupata kiasi cha maziwa stahiki.

Sehemu ya duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile ngano, mchele, mafuta, na kadhalika. Sambamba na hivyo, duka hili pia lina mashine ya kiautomatiki inayotumika katika kutolea maziwa, ambapo mtumiaji huingiza sarafu na kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile: ngano, mchele, mafuta na kadhalika, vijana pia wamekusanyika mahali hapa, kwani duka hili huuza maziwa hivyo vijana wamejipatia maziwa katika vikombe vyao wakiwa wanafurahia.

Sehemu ya duka linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vile mchele, unga, ngano mafuta na kadhalika sambamba na hivyo duka hili linamashine inayoitwa Matiki, iliyochorwa ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi ambao hutumia katika kutolea maziwa, mtumiaji wa mashine hii huingiza pesa ya sarafu na kupata kiasi cha maziwa.

Sehemu ya duka kubwa inayojishughukisha na bidhaa za matumizi ya kila siku, sambamba na hilo duka hilo lina mashine za kiautomatiki zinazotumika katika utoaji wa maziwa, mashine hiyo hufanya kazi baada ya mteja kuweka fedha na kupata kiasi cha maziwa anachostahiki.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, kama vile maziwa na kadhalika. Mwanamke aliyesimama akiwa amevalia koti lake la bluu bahari, lakiwa amesuka nywele zake ndefu, anaonekana akihudumu katika duka hili kubwa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa kwa ajili ya matumizi ya kila siku, kama: mchele, maharage, sukari na kadhalika, kuna mtu anaingia akiwa amevalia koti la bluu akionekana ni miongoni mwa watu wanaoenda kuchukua bidhaa katika duka hilo, sambamba na hilo duka, lina bango kubwa lililochorwa picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hilo hujihusisha na uuzaji bidhaa mbalimbali kila siku, kama vile mafuta, mchele, unga na kadhalika. Watu waliokusanyika hapo hapo kwa ajili ya bidhaa hizo, kwani kila mtu huja kununua bidhaa stahiki kwa matumizi yake.

Sehemu ya duka kubwa; duka hili linajihusisha na bidhaa za matumizi kila siku kama vile ngano, mchele, mafuta na viberiti. Watu huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo, sambamba na hivyo duka hili lina mashine ya kiautomatiki inayotumika kutolea maziwa ambapo mtumiaji huweka sarafu na kupata kiasi cha maziwa.

Duka dogo la mtaani linajihusisha na uuazaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile ngano, mafuta, mchele na kadhalika duka hili wasaidia wa watu wa mtaani kupata bidhaa kwa ukaribu sambamba na hivyo duka hili limetangazwa na ukuta wenye rangi nyeupe, mwanaume aliyesimama lakini amevalia jinsi anaonekana mteja katika duka hili.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku ambazo binadamu huzitumia katika matumizi yake ya kila siku. Sambamba na hivyo duka hilo lina mashine ya kiotomatiki inayotumika katika kutolea maziwa, mashine hio hufanya kazi baada ya kuwekwa pesa na kutoa maziwa.

Sehemu ya duka inajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile mchele, sukari, na unga na kadhalika. Sambamba na hiyo duka hili lina michoro ya picha mbalimbali kama vile ya mnyama mwenye mabaka meupe na meusi. Hivyo wateja huja kujipatia bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, sambamba na hilo duka hili lina mashine mbili za kiotomatiki zinazotumika katika kutolea maziwa, mashine hizi zimechorwa ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi sambamba na mtoto. Matumizi ya mashine hii ni mtumiaji kuweka pesa na kupata maziwa haya.

Sehemu ya duka, duka hii inajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vile unga, mafuta, ngano na kadhalika, sambamba na hivyo duka hili kuna mashine ya kiautomatiki inatumika katika kutolea maziwa mashine hii hufanya kazi baada ya kuweka sarafu sehemu husika na kutoa kiwango cha maziwa kinachostahili.

Sehemu ya duka inajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, kama vile unga wa ngano, mchele na kadhalika, mwanamke aliyesimama akiwa amevalia fulana nyeusi na sketi ameonekana akishikilia mashine ya kiautomatiki, inatumika kutoa bidhaa fulani ya maziwa baada ya mtumiaji kuweka sadaka.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limejengwa kwa vigae vya rangi nyeupe, duka hili hujihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, kama vile: ngano, mchele, mafuta na kadhalika. Pia duka hili lina mashine ya kielektroniki inayotumika katika kutolea maziwa. Mashine hii hufanya huduma hiyo baada ya kuwekwa fedha kwenye sehemu elekezi na kutoa kiasi cha maziwa.

Mashine kubwa ya kiotomatiki inayotumika katika shughuli za uuzaji wa maziwa, mashine hii hufanya kazi baada ya mtumiaji kuweka fedha na kutoa kiasi cha maziwa stahiki, mwanaume alievalia nguo nyeusi akimuelekeza mwanamke alievalia fulana nyeupe na suruali nyeusi matumizi sahihi ya mashine hii.

Duka kubwa linajiusisha na bidhaa za matumizi ya kila siku. Bidhaa hizi mfano Michele, unga, mafuta na kadhalika. Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa shati lenye vijumbavijumba na suruali nyeusi, na mwingine akiwa amevaa suruali nyeusi na shati yenye rangi kama nyeupe, inayoonekana wakiwa wanapata bidhaa mbalimbali katika duka hili.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku. Duka hili pia limechorwa picha ya ng'ombe mwenye yangi nyeupe na nyeusi. Mwanamke aliyesimama akiwa amevalia fulana ya rangi ya kijivu na nguo ya chini nyeusi, anaonekana miongoni mwa wateja waliokuja kuhitaji bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka, duka hili hujihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku. Sambamba na hivyo, duka hili lina mashine ya kiautomatiki inayo tumika katika kutolea maziwa. Ambapo mtumiaji huingiza pesa, na kupata maziwa hayo.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile unga, ngano, mafuta na kadhalika, sambamba na hivyo sehemu hii ina mashine yakiautomatiki inayotumika katika shughuli ya kupimia maziwa, mashine hiyo hufanya kazi baada ya mtu kuweka sarafu kwenye kuponi ya kiasi cha maziwa kinachostahiki.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, lililotengenezwa kwa vigae vya rangi nyeupe, sehemu hii hujihusisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku ambazo watu hutumia kila siku kama vile: unga, mchele na kadhalika, mahali hapa pia pamepambwa na jokofu, sambamba na mashine za kiautomatiki zinazotumika katika kutolea maziwa baada ya kuwekwa sarafu husika.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, Kama vile; majani, vitafunio na kadhalika, mwanaume aliyevalia fulana yenye mistarimistari akiwa kama muuzaji na mwingine aliyevalia kofia na jaketi kubwa anaonekana akiwa ni mnunuzi. Bidhaa hizi hutumika kila siku, hivyo zina tija katika matumizi ya kila siku .

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku, dukani hapa kuna jokofu lililochorwa kichwa cha ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi sambamba na picha ndogo ya ng'ombe huyo, jokofu hili hutumika katika utunzaji wa maziwa, pembeni kuna mwanaume aliyesimama, aliyeshika jokofu hili akionekana mwenye furaha.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, duka hili lina mashine ya kiotomatiki inayotumika katika kutolea maziwa, mashine hii imechorwa picha ya ng'ombe anaekula majani. Mtu alievalia tisheti nyekundu anaonekana akiingiza pesa ili kupata huduma ya maziwa.

Duka hili linauza bidhaa mbalimbali za kila siku, lililopambwa na rangi ya bluu na nyeupe, na kuchorwa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Huuza bidhaa za maziwa na bidhaa nyingine za kila siku. Duka hili bati yake imechakaa, kwani huonekana ni la muda mrefu au la siku nyingi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, kuta za duka hili zimepakwa rangi nyeupe na sakafu yake kuwekwa vigae. Duka hili linamiliki mashine mbili za kisasa zinazojiendesha kiautomatiki, mojawapo ikitumika katika kutolea maziwa.

Sehemu maalumu inayotumika katika shughuli mbalimbali za kutengeneza na kuuza samani mbalimbali, kama vile: viti, meza, vitanda, makabati na kadhalika. Mtengenezaji hupamba sehemu hivi ni kuwaachia wateja kuja kununua mahali hapa, hivyo mteja kuja kuviona vizuri na kujipatia bidhaa anayoihitaji.

Bolo kubwa la kisasa lililotengezwa kwa nguzo nyingi zilizopakwa rangi nyeupe na vigae vya rangi nyeupe ,bolo hilo hutumika katika shughuli za uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makochi ,vitanda na kadhalika, mwanamke aliyochuchumaa akiwa amevalia suluari yake nyeusi na viatu vyeusi inaonekana muhusika katika bolo hili.

Sehemu ya wazi inayotumika katika shughuli mbalimbali za kutengenezea samani. Sehemu hiyo hutumika kutengeneza samani kama vile: vitanda na kadhalika. Kitanda hiki huonekana kuwa kimekamilika kwani kimeshawekwa chaga na kupakwa rangi nzuri ya kuvutia, hivyo wateja wanaweza kujipatia kitanda hiki.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hilo hujihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile vitanda, kitanda hiki chenye rangi nyeupe nikizuri sana kwani kimetengenezwa katika njia nzuri na kwa ubunifu kwani imewekwa droo katikati ya kitanda hivyo wateja huja mahali hapa kujipatia samani hizi adimu.

Chumba kikubwa cha kisasa ambacho hutumika katika uuzaji wa samani mbalimbali kama vile meza, viti, makochi na kadhalika. Chumba hichi kimetengenezwa kitaalamu na kupambwa na picha mbalimbali katika kuta zake. Watu huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizi nzuri.

Sehemu ya ukumbi mkubwa uliojengwa kitaalamu. Ukumbi huu hutumika katika shughuli mbalimbali za uuzaji wa samani. Hivyo samani mbalimbali kama vile vitanda, meza na kadhalika hupatikana mahali hapa. Kuta za kumbi hizi zimepambwa kwa picha mbalimbali ambazo zinafanya sehemu hii kuvutia nakupendeza.

Sehemu ya chumba kikubwa. Chumba hiki kimejengwa kitaalamu na kusakafiwa vizuri kabisa. Chumba hiki hutumika katika shughuli mbalimbali za uuzaji wa Samani, samani kama vile: meza, viti, masofa, vitanda na kadhalika, hivyo wateja huja sehemu hii kujipatia bidhaa hizi zenye kiwango kikubwa.

Sehemu ya chumba kikibwa cha wazi kinachotumika katika uuzaji wa samani mbalimbali kama vile viti, makochi, meza nakadhalika. Mahali hapa pamewekwa katika hali ya kitaalamu ambapo wanunuaji huja mahali hapo hujipatia samani hizi adimu za kiwango kikubwa.

Sehemu ya wazi inayotumika katika kutengeneza na kuuza samani mbalimbali kama vile vitanda. Kitanda hiki kinaonekana kuwa kimekamilika hadi kimeshapangwa chaga zake zilizotoshea vizuri, hivyo wateja huja hapa kujipatia bidhaa hizo za samani kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Sehemu ya wazi inayotumika katika uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile makochi. Sehemu hii imetengenezwa na vigae vya zege ili kuepusha uwepo wa vumbi. Mwanaume aliyeketi akiwa amevalia kofia, suruali ya jinzi na viatu vyeusi; anaonekana muuzaji wa mahali hapa, hivyo wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizi.

Sehemu ya wazi inayotumika katika shughuli za utengenezaji na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makabati, makochi, meza na viti. Mahali hapo vimewekwa samani hizi ili kwa wateja kuziona vizuri kwani kuna mwanga wa kutosha, hivyo mteja huweza kuchagua samani anayohitaji na kuuziwa.

Sehemu ya wazi inayotumika katika shughuli mbalimbali za kutengenezea thamani kama vile:vitanda, mafundi hao hutumia sehemu hii kutengenezea thamani mbalimbali ambazo watu huja mahali hapo kujipatia thamani hizo kwani hujipati kipato chao.

Sehemu ya wazi inayotumika katika uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile vitanda, viti na kadhalika. Mahali hapa pamewekwa samani hizi ili mteja kuweza kuziona vizuri, kwani kuna mwanga wa kutosha, ambapo mteja anaweza kukagua kila samani na kuchukua samani anayoipenda baada ya kulipia kiasi stahiki.

Chumba kikubwa cha kisasa, chumba hicho hutumika katika uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: makochi, meza na kadhalika. Wateja huja mahali hapa kwa tulivu, kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizi adimu. Hivyo mteja uruhusiwa kuchagua na kuchukua aina ya bidhaa anayoihitaji.

Sehemu ya wazi inayotumika katika uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: viti, meza na kadhalika. Wauzaji wa samani hizi wameweka sehemu hii ya wazi, kwani kuna mwanga wa kutosha, ambao unaweza kumsaidia mteja kuona bidhaa hizi kwa uang'avu na kwa utulivu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa duka hili linajushughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: viti meza, makochi na vitanda na kadhalika, sambamba na hilo duka hilo lina televisheni iliyowekwa ukutani kwa ajili ya kuvutia wateja.

Sehemu ya nyumba kubwa ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile viti, meza, kabati, na kadhalika. Viti hivyo vimepangwa katika mzunguko ikiashiria seti nzima ya viti. Sambamba na hivyo, kuna maua yaliyopangwa pembeni kwa ajili ya kuweka hewa iliyokuwa safi.

Sehemu ya chumba iliyopauliwa kwa bati, sehemu hiyo hutumika katika uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: vitanda, makochi na meza. Mwanaume aliyeketi akiwa amevaa kofia yenye rangi ya rangi ya kijivu sambamba na sura yake nyeusi na fulana nyeupe anaonekana ni miongoni mwa wafanyakazi katika eneo hili.

Sehemu ya wazi inayotumika katika uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile viti, meza na kadhalika, wauzaji wa samani hizi wameweka sehemu ya wazi ili kurahisisha kwa wateja kuona samani hizi vizuri, kwani kuna mwanga wa kutosha.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, lililotengenezwa kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile meza na makochi. Sehemu hii ni maarufu kwa jina la sofa, kwani wateja hufika sehemu hii, kujipatia bidhaa mbalimbali za samani.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili hujihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile meza na makochi, duka hili wateja hufika hapa kujipatia bidhaa hizi zenye kiwango cha hali ya juu

Sehemu ya duka kubwa la kisasa iliyotengenezwa kwa vigae vizuri, duka hili hujihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile: makochi, meza na makabati, wateja hufika mahali hapa kujipatia bidhaa hizi zenye ubora mzuri.

Bwalo hili kubwa lililojengwa kisasa lililopambwa kwa taa zenye mwanga mweupe sambamba na picha zilizobandikwa ukutani, hutumika katika shughuli za uuzaji wa samani. Samani hizi mfano ni: vitanda, meza na viti.

Sehemu hii madalali hutumia kuuza samani mbalimbali mfano: meza, makochi na kadhalika. Aliyekaa pembeni anaongea na simu, huonekana miongoni mwa wahusika wa sehemu hii. Sehemu hii imepambwa na ukuta wenye rangi ya njano.

Sehemu hii hutumika katika utengenezaji wa samani mbalimbali, mfano meza. Meza hizi hutengenezwa katika hali ambayo huwekewa vitu vingi vya kuegemea kuifanya idumu muda mrefu, sambamba na hivyo imewekewa na chuma ambacho huisaidia isivunjike kirahisi.

Sehemu hii ni maarufu kwa uuzaji wa samani za makochi mbalimbali, watu hutembelea hapa kujipatia bidhaa hii, zipo rangi mbalimbali nyeusi na kadhalika. Mwanaume aliyesimama aliyevalia tisheti ya kijivu, suruali ya jinzi, na kofia nyeusi, ni miongoni mwa watu waliotembelea bidhaa hii.

Sehemu hii ya wazi hutumika katika utengenezaji wa samani mbalimbali, mafundi waliopo pembeni, mwanaume aliyevalia koti la rangi ya chungwa, huonekana miongoni mwa mafundi wanaoshughulika na kutengeneza samani mbalimbali kama vile kitanda.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa, hoteli hii imejengwa kitaalamu, imepambwa na maua ya rangi tofautitofauti sambamba na maua yaliyopo sehemu ya mapokezi. Wanawake wawili waliosimama wakiwa wamevalia skafu zao katika shingo na mashati yao meupe, wanaonekana wakiwa wanamkarimu mteja wao.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa, hoteli hii imetengenezwa kwa madirisha ya vioo na vigae vya rangi nyeupe. Sambamba na kupambwa na makochi marefu ya rangi ya njano, na viti na meza. Wanaume watatu na wanawake watatu walioketi katika viti hivyo, kwa ajili ya kujipatia chakula chao.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa. Hoteli hii nguzo zake zimepakwa rangi ya bluu na kuta zake pia zimepakwa rangi ya bluu, sambamba na hilo mahali hapa ni mapokezi ambapo kumewekwa makochi mengi kwa ajili ya wageni wanaofika mahali hapo. Hoteli ni sehemu ambayo watu huenda kwa ajili ya mapumziko.

Sehemu ya chumba katika hoteli kubwa ya kisasa, hoteli hii imetengenezwa kwa ubora wa hali ya juu kwani chumba kina kochi la kukalia, kitanda cha kulalia, na taa iliyowekwa pembeni. Mahali hapa watu huja kwa ajli ya mapumziko baada ya shughuli mbalimbali.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa. Sehemu hiyo utumika kama mapokezi ya wageni kabla hawajapewa nafasi katika eneo hilo. Hutumia eneo hili kuongelea mahitaji yao. Hoteli hii imetengenezwa kwa kuta zilizopambwa kwa.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa, sehemu hii imepakwa rangi nyekundu, mahali hapa hutumika kwa ajili ya kupokelea wageni, wadada wawili waliovaa fulana la rangi nyeupe na kola nyekundu, wakionekana wenye bashasha, wapo kumpokea mgeni mwanaume alovaa shati lenye rangi nyekundu na maua meupe na suruali nyeusi.

Sehemu ya hoteli ya kisasa, ambapo huonyesha mwanamke aliyevalia pinki na vijana wawili ambao mmoja amevalia tisheti ya bluu na mwingine amevalia tisheti nyekundu, sambamba na mwanaume aliyekaa mbali kidogo na wao, ambae ameketi akiwa anaendelea na shughuli zake, sehemu hiyo ni kama tulivu, mtu anaweza kwenda kutulia na familia yake

Sehemu ya soko kubwa. Soko hili huhusishwa na uuzaji wa bidhaa za matumizi mbalimbali ambazo hutumika majumbani, bidhaa hizi mfano: vitunguu, karoti, nyanya, ndizi na kadhalika, hivyo wateja huja mahali hapo kujipatia bidhaa hizo, mtu alyeketi anaonekana kuwa ni mhudumu katika soko hili.

Sehemu ya soko mahali hapa watu kujipatia bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, maboga, vitunguu, mahindi na kadhalika, mahali hapa watu kujipatia bidhaa hizo ambazo zinatokea mara nyingi katika mashamba tofautitofauti, mwanamke aliyesimama akiwa amevaa kitenge sambamba na fulana ya mikono mirefu ya rangi yenye chungwa anaonekana kuwa muuzaji wa mahali hapa.

Sehemu ya soko kubwa, soko hilo likijihusisha na uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti kama vile bidhaa za mashambani kama vile vyakula tofauti tofauti. Mwanamke aliyeketi anaonekana akiwa anamuhudumia mzungu ambaye amekuja kuchukua baadhi ya bidhaa kutoka katika soko hilo.

Sehemu ya soko kubwa la kisasa. Soko hilo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile vitu vya asili, vitu vyakula na kadhalika. Sambamba na hivyo, watu huja mahali hapa kuja kujipatia bidhaa hizo nzuri. Mwanaume aliyesimama akiwa amevalia shati lenye mikono mirefu jeupe na mwanamke pembeni yake, wanaonekana wateja katika soko hili.

Soko kubwa la kisasa. Soko hili limetengenezwa katika hali ya kisasa ambapo watu huja mahali hapo kujipatia bidhaa mbalimbali kama vile matunda na kadhalika. Watu wanaokusanyika mahali hapa kujipatia bidhaa hizo kwa ukaribu kwani zote hukusanywa sehemu moja hivyo hupunguza mda wa kuzunguka kutafuta bidhaa hizo.

Sehemu ya soko ambapo watu hujipatia bidhaa mbalimbali kama vile; karoti, ndizi, nyanya na kadhalika. Mwanamke aliyesimama akiwa na nywele zake ndefu na amevalia gauni yenye rangi tofautitofauti, anaonekana muuzaji wa bidhaa hizi mahali hapa.

Sehemu ya soko kubwa ambapo bidhaa mbalimbali hupatikana kama vile vitunguu. Wanawake wanaonekana miongoni mwa watu wengi, wanaofanya biashara katika soko hili. Soko ni sehemu ambayo watu hupata bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku.

Sehemu ya soko kubwa, soko hilo hujishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vile: matunda kama maembe, mapapai, pia ndizi, maboga, nakadhalika, Wananchi hukusanyika sehemu hii kujipatia bidhaa hizi.

Sehemu ya soko kubwa la kisasa kuta za soko hili zimepakwa rangi nyeupe na kuwa na taa zenye mwanga mweupe kuongeza uang'avu ili kuona bidhaa zinazopatikana kwenye soko hilo, watu mbalimbali hutembelea sokoni hapa kujipatia bidhaa zao za kila siku.

Sehemu ya soko kubwa, soko hili hujishughulisha na utengenezaji wa vitu mbalimbali vinavyotokana na chuma, kama vile karai, sufuria, na kadhalika. Sambamba na hivyo, soko hili pia hutengeneza majiko ya chuma. Mwanaume aliosimama pembeni akiwa amevalia shati la mikono mirefu anaoneka mhusika wa sehemu hii, kuuza bidhaa hizi zilizotengenezwa kwa chuma.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalonakishiwa kwa taa zinazotoa mwanga mweupe, linalouza vitu vilivyotengezwa kwa asili kama vile: batiki, shanga na viatu vya ngozi. Mwanaume aliyesimama na kufunga swala anaonekana mhudumu wa sehemu hii.

Soko la bidhaa mbalimbali mfano wa vitunguu, nyanya, viazi, papai na maboga. Soko hili limetawaliwa na wanawake, wakionekana ndio wauzaji, na watafutaji wakubwa sehemu hii.

Soko la bidhaa mbalimbali mwanaume aliovalia shati la rangi ya pinki na mistari meupe akiwa ameshikilia mfuko akionekana kununua baadhi ya bidhaa, na mwanamke aliwafunga kilemba cheusi akiwa kama muuzaji sokoni hapa. Soko hili lina bidhaa mbalimbali kama mboga za majani, nyanya, na mayai.

Sehemu ya chumba ofisi, ofisi hii imetengezwa kwa kuwekea madirisha ya vioo na kuta zake zimepakwa rangi nzuri sambamba na meza iliyopo katika ofisi hii, mwanamke alie keti katika kiti cha bluu amevalia gauni lake la bluu anaonekana anahusika katika taasisi hii inayohusika na ukopeshaji wa pesa.

Huduma ya kifedha kwa mitandao ya simu husaidia sana kutuma na kupokea pesa wakati wowote, huduma hii haimlazimishi mteja kutembea na pesa muda wote, kwani mteja anaweza kutoa pesa muda wowote anaopata tawi husika la huduma hii ya fedha.

Huduma ya mitandao ya simu husaidia katika shughuli mbalimbali za utoaji na kutuma fedha, huduma hizi hufanya watu kuwa salama na pesa zao kwani hawahitaji kutembea na pesa wakati wote, bali anahitaji tu kuwa na simu yao na kuweza kutoa pesa wakati wowote inapofika katika mtandao husika ambao pesa zao zinapatikana.

Mitandao ya simu husaidia kutoa na kutuma pesa wakati wowote, sambamba na hio mitandao hii ya simu husaidia ulinzi wa pesa. Kwani mtumiaji wa mitandao hii hana haja ya kutembea na pesa wakati wowote, bali anahitaji kutembea na simu yake na mtandao husika, ili kutoa pesa anapohitaji.

Mitandao ya sumu imepunguza adha ya kutembea na pesa mfukoni, kwani mtumiaji wa mitandao hii anaweza kutoa pesa mahali popote, kwenye wakala husika wa mtandao husika. Mtando huu, mfano wa ''Safaricom'', husidia watumiaji kutoa pesa wakati wowote, na kutuma mahali popote.

Sehemu ya benki sehemu hii imewwekwa mashine yakisasa mashine hii imewekwa ili kusaidia utoaji wa fedha kwa haraka mashine hii imewekwa kumsaidia mtu utoaji wa pesa yake

Watu wamekuwa wakitumia mitandao ya simu kutunza nakufanya miamala mbalimbali, mitandao hii ni kama, Mpesa ,Airtel Money. Mitandao hii hurahisisha kwani mtu anaweza akatoa pesa mahali popote akimkuta wakala wa mtandao husika.

Mtumiaji wa simu ndogo akijiridhisha muamala aliofanya kutumia mitandao ya simu ya fedha, ambayo ametumia mtandao wa M-pesa kutoa shilingi elfu nne na mia tatu. Mitandao hii hurahisisha shughuli ya utumaji na upokeaji wa fedha sehemu mbalimbali .

Uuzaji wa nyumba na viwanja magorofa yaliyopangiliwa na aina tofauti tofauti, yapo kwaajili ya kuuzwa kwa wateja watao fika bei na kulihitaji magorofa hiyo, magorofa haya hujengwa yakiwa na nafasi kubwa ambapo kumruhusu mteja kununua na kuja kitu kingine tofauti.

Biashara hii ya uuzaji wa viwanja sambamba na mijengo iliyopo ,huwafaa sana watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha kwani mara nyingi huwa ni ghali. Mjengo huo wenye vyumba vitatu upo sokoni kwa muhitaji anaweza kutumia namba ya simu 0721265452 kwa ajili ya kukubaliana.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limetengenezwa na vigae na kuta zake zimepakwa rangi tofauti tofauti za kulifanya lipendeze. Duka hili linauza bidhaa mbalimbali wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo, bidhaa hizo zimepangwa katika mashelfu mbalimbali ilikuwa na mpangilio mzuri.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hilo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali hivyo wateja huja mahali hapo kujipatia bidhaa. Bidhaa zinzouzwa katika sehemu hii zinapatikana katika mashelfu mbalimbali, bidhaa hizi ni za kiwango cha juu hivyo wateja huja kujipatia bidhaa hizi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa. Duka hili limetengenezwa kwa vigae na kuwekwa mashelfu mbalimbali kwa ajili ya kuwekea bidhaa. Watu huja mahali hapa kujipatia bidhaa hii. Viatu vya aina mbalimbali vya wakubwa na watoto vilivyopo katika mashelfu haya, watu huja kujipatia viatu hivi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili hujihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nguo za watoto na watu wazima: viatu, magauni, mashati n.k. Duka hili limetengenezwa kwa shelfu mbalimbali zinatumika kuwekea bidhaa hizo adimu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa duka hilo limewekwa vigae vyeupe sambamba na hilo limwekwa taa mbalimbali kung'alisha sehemu hiyo, mahali hapa watu huenda kupata bidhaa mbalimbali kama nguo na kazalika, sambamba na hilo duka hili hujishughulisha na uuzaji wa vitu vingi vya matumizi ya kila siku.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limepambwa na taa zenye rangi nyeupe ili kuonyesha na kuangaza vitu vilivyopo ndani ya duka hili, duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mashati, flana na kadhallika watu hujitokeza sehemu hii kujipatia bidhaa hii adimu na yenye kiwango cha juu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limepambwa na taa zenye rangi nyeupe sambamba na mashelfu yaliyotumika kuwekea bidhaa hizo kama vile viatu na nguo, sehemu hii watu hutembelea kupata bidhaa zenye viwango vya hali ya juu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa. Duka hili limetengenezwa kwa vigae vya rangi nyeupe na kuta zake kupakwa rangi nyeupe, sambamba na hilo, duka limewekwa shelfu kwa ajili ya kuning'iniza nguo kama vile; mashati, suruali na kadhalika, watu huja mahali hapa kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa duka hili limejengwa kwa vigae vyenye rangi nzuri, sambamba na kupakwa rangi nyeupe na taa zenye mwanga mweupe kuongeza uangavu katika mahali hapa, sambamba na hivyo sehemu hii imewekwa mashelfu yanayotumika kuwekea bidhaa mbalimbali ambapo watu huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo muhimu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalojishughulisha na uuzaji wa nguo za kike na za kiume, nguo hizi zimepangwa sehemu mbili tofauti upande wa nguo za kike na upande wa nguo za kiume, nguo hizi zimening'inizwa katika mashelfu mbalimbali na zingine zikiwa zimevalishwa katika midori kuonyesha jinsi zinavyoonekana zikivaliwa na mtu halisi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa lililonakshiwa na taa nyingi kuongeza uangavu wa sehemu hii. Duka hili nguo zimepangwa katika sehemu mbalimbali, nguo za watoto zimepangwa kivyake na nguo za ndani pia zimepangwa kivyake. Duka hili pia lina bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa sehemu yake kurahisisha wanunuaji kwenda moja kwa moja katika sehemu wanayoihitaji.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kisasa ambalo hujighusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali mfano bidhaa hizo ni Makoti, mabegi ya rangi tofauti kama nyeupe, zambarau, ambao hutumika katika shughuli mbalimbali kama kwa wanafunzi au wadada mbao wanabeba ili kuhifadhia vitu vyao mbalimbali .

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, lililopangwa kwa taa kubwa zenye mwanga mweupe, duka hili hujihusisha na wauzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile viatu vya kike na vya kiume, kofia na kadhalika baadhi ya nguo hizo zimevalishwa katika midoli, ili kuonyesha jinsi zinavyoonekana wakati zimevaliwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limetengenezwa na mashefu mbalimbali yanayotumika kuning'inizia bidhaa mbalimbali, kama vile ndala, viatu, na kadhalika. Wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo nzuri na zenye kiwango cha hali ya juu. Hivyo wateja hujipatia bidhaa hizo hapa.

Sehemu ya soko kubla la kisasa. Soko hili limetengenezwa ambapo sakafu yake imewekwa vigae, juu kumewekwa taa nzuri za rangi nyeupe ili kuongeza uangavu katika sehemu hii. Pia mashelfu mbalimbali yaliyopangwa bidhaa tofautitofauti hivyo mteja huja mahali hapa kujipatia bidhaa nzuri.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa. Duka hili limetawaliwa na mashelfu mbalimbali yanayotumika kuwekea bidhaa tofautitofauti kama vile ndizi, matango, tangawizi, na kadhalika. Mwanamke aliyevalia mkoba wake, sambamba na fulana yake, na kubana nywele zake nyeusi, anaonekana kuwa mteja anayechagua bidhaa hizi.

Sehemu ya soko kubwa la kisasa. Soko hili limetengenezwa kwa vigae vya rangi nyeupe, mashelfu mbalimbali yaliyopangwa sehemu tofautitofauti na taa nyingi kuongeza mwanga katika sehemu hii. Watu huja kujipatia bidhaa mbalimbali ambazo ni za kiwango cha hali ya juu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa la bidhaa mbalimbali kama vile; za matumizi ya kila siku na kadhalika. Duka hili ni kubwa sana limetengenezwa kitaalamu ambapo wateja huja na kujipatia bidhaa hizo nzuri zenye kiwango kikubwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limetengenezwa kwa vigae na kupangwa mashelfu mbalimbali mashelfu haya yanatumika kuwekea bidhaa tofauti tofauti kama vile sabuni na bidhaa zingine. Wateja huja mahali hapa kujipatia bidhaa hizi nzuri ambazo ziko katika kiwango cha hali ya juu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limetengenezwa kwa vigae vya rangi nyeupe na kupakwa rangi nzuri za taa nyeupe, duka hili linajihusisha na viuzaji vya vifaa mbalimbali, kama vile; baiskeli, mpira, viti vya rangi tofautitofauti na kadhalika.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limetengenezwa kwa vigae vyeupe na kupakwa rangi nyeupe, sambamba na hilo, duka hili lina mashelfu mbalimbali, yanayotumika kuwekea bidhaa mbalimbali. Mwanamke aliesimama akiwa ameshikilia baadhi ya bidhaa, amevalia gauni lake jekundu anaonekana ni mteja katika duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa duka hili limetengenezwa kwa vigae na taa nyeupe za kuongeza uangavu katika duka hili. Duka hili ujiusisha na bidhaa mbalimbali ambazo bidhaa izo zimepangwa katika mashelufu mbalimbali kama vile mafuta nakadhalika watu uja mahali hapa kujipatia bidhaa hizo nzuri.

Duka kubwa la kisasa. Duka hili limetengezwa kwa vigae vya rangi nyeupe, sambamba na taa zilizopangwa juu zenye mwanga mweupe. Taa hizo husaidia kuongeaza mwangaza katika duka hilo, sambamba na hilo duka hili linatoa asilimia hamsini ya punguzo za bidhaa zinazouzwa hapa. Bidhaa hizo zimepangwa katika mashelfu mbalimbali, mfano wa bidhaa ni viatu vya aina mbalimbali vya kiume na vya kike.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, duka hili limepambwa na taa nyeupe sambamba na vigae vilivyowekwa chini, pia duka hili lina mashelfu yaliyopangwa bidhaa mbalimbali ambazo watu huzitumia kama vile biskuti na kadhalika.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa. Duka hili limetengenezwa kwa vigae vya rangi nyeupe na sambamba na mashelfu mbalimbali yanayotumika kuhifadhia bidhaa, kama vile soda na kadhalika, mahali hapa wateja huja kujipatia bidhaa mbalimbali zenye viwango vya hali ya juu.

Sehemu ya duka kubwa sana la kisasa. Duka hili limepambwa kwa taa nyingi zenye rangi nyeupe, sambamba na mashelfu mengi yaliyotumika kuhifadhia vitu mbalimbali. Watu hukusanyika sehemu hii kujipatia bidhaa mbalimbali zenye kiwango cha hali ya juu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa duka hili lina kuta zinazopendeza kwa rangi zilizopakwa, mwanamke ameshika nyama zilizosindikwa akiwa amepaka chuka zake rangi na nyekundu, nyama hii huifadhiwa kwa muda mrefu kwani usindikaji wake huifanya nyama hii kutokuharibika.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, linalojishughulisha na uuzaji wa vinywaji mbalimbali. Duka hili huitwa "liquor store". Liquor store, huuza vinywaji mbalimbali kama vile soda aina mbalimbali, mfano kokakola na soda nyingine maarufu.